Uwanja uliozungukwa na mabati. Uwanja huu unaonekana kuwa mahali pa watoto kuchezea. Kuna bembea, magurudumu na vichupa vya watoto kuchezea. Ndani ya kiwanja hiki nyasi zimekatwa.

Mwanariadha wa nchi ya Kenya, mwanariadha huyu anaonekana kuwa na ulemavu wa kutoona. Kando yake ana msaidizi wake aliyemshika mkono. Mwanariadha huyu anaonekana akijitayarisha kuingia katika mbio hizi.

Mwanariadha wa kike aliye na ulemavu anaonekana akikimbilia kwenye kigurudumu cha kukalia. Anaendesha gurudumu hili katika uwanja uliotiwa mistari ya kukimbilia, kando pia kuna uwanja wa kuchezea mpira wa soka.

Nyumba ya rangi nyeupe na hudhurungi. Ghorofa hii inaonekana kuwa na ngazi za kuipandia. Ina ghorofa nne. Kila ghorofa ina ngazi yake ya kuenda juu. Ghorofa hii pia ina nyasi zilizochanjwa vizuri na maua kupandwa kando yake.

Wanariadha wenye upungufu wa kuona wa nchi ya Kenya wanaonekana wakiwa wamefurahi. Kila mwanariadha ana mwelekezi wake. Wanariadha hawa kwa jina Kimani na mwingine wa jina Bii wamo kwenye furaha sana.

Darasani kuna locker tano na kwenye bodi pia kuna nambari ambayo imeandikwa nambari one . Darasa hili limetandikwa chini tiles za ceravics .

Kwenye maktabani humu mna kompyuta ambayo ina maagizo kuonyesha kompyuta hii ni ya kutumika katika shughuli za masomo peke yake. Kando kuna kalamu kwenye kijikombe na pia kuna tepu ziliyotiwa juu ya computer hii.

Kitabu cha masomo cha shuleni cha gredi ya saba. Kitabu hiki kimetengenezwa na kampuni ya Longhorn. Ni kitabu cha somo la kompyuta sayansi. Kitabu hiki kinaambatana na kingine chini yake.

Bango ambalo limekitwa mlangoni linaonyesha maelezo ambayo yanafanyika katika ofisini humo. Ukiingia katika ofisi hiyo hayo ni malengo yapa ni ambayo yanazingatiwa japo kwenye rangi kadhaa nyekundu kijani na hata ya hudhurungi.

Mlemavu wa mgu mmoja, anaendesha baiskeli huku amevalia magwanda ya kuendesha. Anaonekana kuwa kwenye lami akielekea upande wa kulia. Anaendesha ila kwa mguu mmoja. Baiskeli hii pia imeundwa kuendeshwa kwa mguu mmoja.

Vitabu kwenye rafu ya maktaba. Maktaba haya yanaonekana kuwa hayana wateja wengi kwa sababu kuna rafu kidogo, kuna vitabu kidogo sana kwenye rafu.

Mwanariadha mlemavu, anaonekana amekalia katika kiti cha magurudumu. Chini yake kuna mwanaume anayeonekana kukitengeneza kiti hicho. Mwanariadha huyu ameshika mshale mkononi. Kando yake anatazamwa na watoto wawili.

Wanariadha ambaye anaenda kwa jina Samson Ojuka. Ni mkenya ambaye ana anaonekana kupasha misuli katika shughuli ya kuruka kuruka viunzi virefu .Ana ana ulemavu ulemavu ambao unaitwa palsy .

Mpira wa viwete. Viwete hawa hawana mguu moja. Wanacheza mchezo wa kandanda. Wamo kiwanjani. Kiwanja hiki kimezingiriwa na ukuta. Viwete hawa wamevalia jezi ya rangi ya kijani na kinyasa cheupe. Timu nyingine nayo imevalia jezi ya kinyasa cheupe na shati nyekundu.

Mchezo ya walemavu wawili. Walemavu wawilil wanaocheza mpira wa kandanda. Timu zenye mbili, moja ya rangi ya majani na nyingine ya rangi ya nyekundu. Wa nyekundu ana mpira ambao anaelekeza kwenye uwanja.

Manila yenye rangi tofauti yakiwa yametiwa katika kikapu. Manila haya ya rangi ya nyeupe, samawati, nyekundu na hudhurungi. Manila hii imetiwa kwenye mfuko mkubwa.

Loka mbili na viti viwili viko katika darasa. Darasa hili linaonekana kuwa na dirisha ambazo zina kateni mbili, ila darasa hili loka hii imechanika na moja inaonekana kuwa katika hali nzuri.

Nyumba hii ni nyumba ya ghorofa ambayo ina milango miwili. Juu ghorofa hiyo ni moja ila na taa kando na kando na pipe pia katikati ya nyumba hiyo ya kutoa maji.

Mkimbiaji wa Kenya, Koech akiwa na mwelekezi wake katika mbio za Rio mwaka wa 2016 anaonekana kukimbia akiwa na mwelekezi wake kumwonyesha katika laini ya kumaliza.

Ukumbi wa wageni , ukumbi huu umetayarishwa kwa mkutano, kwa kutumia viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, Kuna meza ambazo zinatembea kutoka kwenye ukuta hadi mwingine, nyumba hii imepakwa rangi ya nyekundu na ya yellow .

Michezo ya riadha shuleni, michezo hii ya riadha yaonekana kuwa ni ya walemavu wasioona kwa kuwa, kuna wasichana wawili wanaokimbia ila mwingine ameshikiliwa mkono na amevalia glasi vya kuonyesha kuwa haoni.

Bango ambalo linaandikwa katika lugha ya kimombo, linalosema wageni wapitie katika ofisi. Kando ya bango hili kuna nyumba ya ghorofa mbili kwenda juu.

Mbele ya nyumba, nyumba ya ghorofa mbili, nyumba hiyo inaonekana kua afisi la shule ,ambapo katika hapa ni waride la wanafunzi.

Mwanamume kiwete amevalia sare ya nchi ya Kenya, sare hii ni nyekundu. Mwanaume huyu ana mguu mmoja ila anacheza mpira wa soka yaani kandanda kwa kutumia mguu wake mwingine ana ulemavu katika mguu wake wa kulia.

Bango la kuonyesha njia ya kuenda katika chuo kikuu tisini. Bango hili linaonyesha kwa njia ya mshale unaopinduka kwenye njia ya kushoto. Bango hili limetiwa kwenye kuta.

Wanariadha wa nchi ya Kenya, ni wawili. Mwanariadha huyu ana msaidizi wake, anaonekana kuwa na ulemavu, ulemavu wa kutoona. Mwanariadha huyu anaitwa Nancy Chelangat Koech.

Kurasa moja katika mtihani, mtihani ambao unafanana kuwa ni mtihani wa somo la inua jamii ama somo la historia. Kuna alama mwanafunzi amepata alama mbili na kisha amefeli hizo zingine zote.

Kitabu cha mafunzo cha watoto wadogo wa chekechea. Kitabu hiki kina picha za maelezo, akichana nywele na kulala na jinsi ya kuvaa viatu. Kitabu hiki kimetumia picha kufanya maelezo upesi.

Wanawake watatu wanaonekana wakisukumwa katika kiti cha magurudumu. Wanasukumwa na wanaume. Aliye pembeni amebeba bendera ya Kenya iliyofungwa kwenye mti. Wamevalia mapambo ya kimasai. Nyuma yao kuna bango la Kenya.

Wanariadha wawili, ila mmoja anaonekana kuwa ana ulemavu wa kuona, kwa kuwa amevalia kitambaa cha kufunika macho usoni. Kando yake anaonekana kuwa msaidizi, ambaye ni mwelekezi wake katika mbio hii. Wamefika mwisho wa mbio hii.

Katika chumba cha zoezi, inamuonyesha mwanagindo mmoja Hellen Wawira, ambaye ana upungufu, upungufu wa Spina Bifida. Alizaliwa mwaka wa mia moja kenda tisaini na mbili.

Orodha ya malengo ya shule fulani yafanana ya upili ama shule ya msingi ambayo inaonyesha misheni ya shule hio pamoja na malengo yake katika masomo yao.

Mwendeshaji meli ya masumbwi ambaye amevalia nguo ya Kenya na kofia ya rangi ya nyeusi. Anaonekana kuliendesha jahazi hili ambalo ni la kampuni ya Winiteki.

Mwanariadha wa kuogelea anatizama nyuma yake. Amemaliza kufika katika mwisho wa pool ya mashindano. Anaangalia huku akiwa na wazo kama ameshinda ama ameshindwa.

Uwanja wa mchezo wa watoto, unaonekana kuwa na bembea, merigoraundi na kisungizio. Uwanja huu umezingirwa na mabati, pia kando kuna uwanja wa kuchezea.

Darasani tarehe ya siku hiyo imeandikwa kwenye ubao, inaonekana ni kuwa ni somo la dini, kuna swali lililoandikwa kwenye ubao huo. Pembeni pia kuna matangazo ya..

Computer kwenye mstari, zinaonekana kuwa maktabani. Maktabani mhimu mna viti vya plastiki, computer hizi zimetiwa nambari. Pembeni, computer hizi zina pia vijidude vya kuvitumia.

Mlango wa rangi nyekundu. Mlango huu umefungwa ila juu umeandikwa nambari ya tano, nane, tatu. Mbele ya mlango huu kuna maua ya chuma kirefu. Mlango huu unaonekana ni wa ofisi.

Nyumba ya ghorofa mbili. Chini kuna nyumba ambayo ina milango mitatu ilhali juu kuna nyumba ambaye ina milango miwili na madirisha mengi. Katika juu yaonekana kuwa ni jumba la kutazamia. Chini kuna mti ambao umeanguka na kuna kiti pale varendani .

Darasani kuna kifutio ambacho kimeundwa kwa mbao. Kimeekwa kitambaa cha nyeusi. Kimeekwa kwa rula ya mita moja, yaani centimita mia moja. Ubao huu imefutwa kabisa.

Kwenye dawati la rangi ya nyeupe, kunaonekana kuwa na vitabu vitatu na kompyuta mbili, zilizotiwa vibandiko. Kompyuta hizi ni za rangi ya nyeusi, zina pia kibodi mbili. Kando yake pia kuna vijitabu ya aina ya textbook .

Mkusanyiko wa vitabu vya hadithi fupi. Hadithi iliyoko juu yaonekana kusema Ayubu mashakani kilichoandikwa na John Habwe. Mna mkusanyiko wa vitabu takriban kumi na.

Mwanariadha wa Kenya Wesley Kimeli Sang ni mwanariadha mlemavu. Anashiriki katika mbio za mita elfu moja mia mbili na tano. Ana ulemavu wa mkono wa kulia ambao haufanyi.

Mtu anaonekana akihutubia jukwaa kwenye kongamano la uwezeshaji na ushirikishaji wa mtoto mwenye ulemavu. Kando kuna bango la kuonyesha washirikishi katika mkutano huu. Bango la UNUCEF, KICD na la TAC.